Ni sarafu za senti shilingi tano, kumi na ishirini ambazo zinaonekana kumwagwa chini. Senti hizi zina picha ya Rais wa zamani Mzee Jomo Kenyatta, pia kuna simba wawili, mmoja katika upande wa kushoto na mwingine wa kulia, wakiwa wameegemea ngao.